Hii ni sindano inayotoa kinga dhidi ya magonjwa tatu hatari, ambayo ni surua, matumbwitumbwi na surua ya kijerumani. Hutolewa mara mbili kwa watoto.

Hii ni chanjo ya kinga dhidi ya magonjwa matatu ya kuambukiza Measles ambayo inaitwa kwa kiswahili surua, Mumps matende na Rubella . Chanjo hii ni ya mchanganyiko inayotolewa hasaa kwa watoto wadogo ili kuzuia magonjwa haya ambayo yanaweza kusababisha matatizo makubwa kiafya.

Hii ni hali ambapo maji mengi kutoka mvua kubwa au mito kuja au mifereji kuziba, yanayomwagika na kufunika barabara au njia za watembea kwa miguu au hata ya gari.

Hii hapa naona ni hali mbalimbali zinazoonekana kama madoa madogo, vipele au mabaka kwenye ngozi ambazo zinaweza kuwa ishara ya matatizo ya kiafya au mabadiliko ya kawaida ya ngozi.

Hii ni chapa ya virutubisho ya vialishe dietary supplement kutoka Marekani inayotengeneza na kuuza bidhaa mbalimbali za afya.

Hapa naoana mtoto aliyezaliwa hivi karibuni kwa kawaida akiwa na umri wa siku sufuri hadi wiki nne. Yaani mwezi moja wa kwanza wa maisha.

Hii ni chanjo ambayo inapatiwa watoto na inatolewa kwa watoto kupitia kwa sindano au mdomo, ili kuwalinda dhidi ya magonjwa hatari. Chanjo husaidia mwili wa mtoto kutengeneza kinga, ili wakiugua ugonjwa wenye.

Naona mtu ambaye anafanya shughuli ya kutumia dawa ya kuua wadudu, magugu au kuzuia magonjwa kwenye mimea au mazao shambani. Kuvimia shamba usaidia kulinda mazao dhidi ya wadudu na magonjwa yanayoadhirisha uzalishaji.

Hii ni dawa ya maumivu inayopunguza uvimbe inayotumika sana duniani. Hupewa watu kwa ajiliya kutuliza maumivu ya kichwa, meno, misuli, viungo, maumivu ya hedhi, homa na hata maumivu yanayotokana na jeraha madogo.

Hapo naona dawa ama vitamini ambayo imeandikwa iron plus. Iron plus ni yenye madini ya chuma pamoja na virutubisho vingine vinavyosaidia mwili kunyooza na kutumia chuma vizuri. Mara nyingi hujumuisha folate acid, vitamin C, vitamin B 12 au six .

Hii ni chanjo au dawa inayodungwa kwenye misuli ya juu ya mkono, hasaa kwenye sehemu inayoitwa deltoid muscle . Njia hii ya kudunga huitwa intramusculine injection .

Hii ni kitu ambayo inatumika kutibu ,kuzuia au kupunguza dalili za ugonjwa au hali ya kiafya, dawa zinaweza kutumika kwa binadamu au wanyama na hutolewa kwa njia tofauti kulingana na aina ya ugonjwa au sehemu ya mwili inayohitaji tiba.

Chanjo inayotolewa ili kumkinga mtu dhidi ya homa ya majano. Ugonjwa unaosababishwa na virusi vinavyoenezwa na mbu wa aina ya X au Quiniquefasciatus.

Hii ni sindano inayodungwa kwenye sehemu juu ya mkono ili kuingiza dawa au chanjo mwilini eneo la kudunga misuli juu detoil ambayo iko juu karibu na bega.

Hii ni hali ambao maji husanyika au hutiririka ndani ya eneo la nyumbani iwe kwa sababu ya mvua, ufugaji wa boma au mfumo duni kwa mifereji ya maji. Maji haya yanaweza kutumika kwa shughuli mbalimbali kama kumwagilia bustani.

Hapa ni mahali maalum lililotengenezwa kwa ajili ya kunawa mikono kwa sabuni na maji safi ili kuondoa uchafu vijidudu na kuzuia maambukizi ya magonjwa.

Ni mahali ya matunzo na utunzaji wa meno, hizi mdomo kwa ujumla ili kuzuia magonjwa na kudumisha afya ya kinywa.

Hii ni aina ya wadudu wanaojulikana kwa kuruka angali kwa miguu yake ya nyuma iliyo imara. Avya yake kuu ana juzi mbili za mabawa ambapo mabawa ya nyuma yanatumika kwa kuruka na kuruka juu.

Chanjo ambayo inatoa kinga kwa mili dhidi ya magonjwa haya ambayo yanaweza kuwasababisha matatizo makubwa kama kuumwa na homa kali, matatizo ya sikio au hata kuharibika kwa moyo na ukungu.

Hii ni dawa antibiotic inayotumika kutibu maambukizi yanayosababishwa na bacteria . Haifanyi kazi dhidi ya virusi kama mafua au homa ya kawaida.

Hii ni kinywaji cha asili kinachotengenezwa kutoka kwa miti wa mwarobaini kwa jina la kisayansi Azadirachta Indica . Kwa Kiingereza huitwa Neem tree . Neno mwarobaini linatokana na neno la Kiarabu likimaanisha dawa ya magonjwa arobaini.

Hii ni sehemu maalumu iliyotengwa kwa ajili ya watu kujisaidia haja ndogo au haja kubwa. Kwa kawaida choo hujengwa kwa njia salama ili kudumisha usafi na kuzuia kuenea kwa ugonjwa.

Dawa antibiotiki inayotumika kutibu maambukizi mbalimbali yanayosababishwa na bakteria, sio virusu . Dawa hii iko kwenye kundi la dawa linaloitwa macrolides , macrolites .

Hapa naona mwanamke anayelala kwa kitanda ya hospitalini kwa ajili ya ugonjwa na watu wawili wanasimama kando yake kumsaidia au kumtibu yeye.

Daktari ambaye anamdunga mtoto aina ya chanjo au dawa inayodungwa kwenye sura ya mbega hasa kwenye misuli ya delto ambayo iko juu ya mkono karibu na mbega.

Hii ni hali ambapo barabara inafunikwa na maji mengi kutokana na mvua kubwa. Furiko kutoka mito au mifereji kuziba, maji haya yanawezakufanya kufanya magari na watu kushindwa kupita na pia kusababisha uharibifu wa bara.

Hii ni vaccine , hii vaccine ni chanjo inayotolewa kwa sindano ili kulinda dhidi ya magonjwa matatu hatari, surua, matokohoma na rebulla, hii huchochea kinga ya mwili kutambua na kupambana na virusi hivi bila mtu kuugua hivyo kumbe kinga ya muda.

Hii ni chanjo ya virusi hai vilivyolegezwa ambayo hulinda dhidi ya magonjwa matatu hatari Surua, matende na rubela, ya chanjo hii hutolewa kwa watoto kwanzia miezi tisa au kumi na mbili.

Hii ni aina ya dawa ya anti-bayotiki . Inayotumika kutibu maambukizi ya bacteria katika sehemu mbalimbali za mwili.

Hii ni hali ambapo maji mengi yanaingia ndani ya nyumba au kuzunguka makazi kutokana na mvua kubwa, kujaa kwa mito, mabwawa au mifereji

Hii ni jumba ama hall ambayo imeekwa vitanda maalum kinachotumika kwa ajili ya kulaza kutunza na kuhudumia wagonjwa walioko hospitalini, zahanati au kliniki.

Ni watu ambao wanafanya shughuli ya kunyunyizia dawa au mbolea kwenye mimea shambani kwa kutumia vifaa maalum kama sprayer . Lengo kuu ni kulinda mimea dhidi ya wadudu waharibifu, magonjwa na pia kuongezea mavuno kwa kutumia mbolea ya majimaji.

Kuna mtu ambaye anafanya shughuli ya kunyunyizia dawa au mbolea ya maji kwenye mimea shambani kwa kutumia vifaa maalumu ili kuzuia au kuthibiti wadudu wagonjwa kuongeza ukuaji...

Huyu ni mwanamke ambaye amembeba mtoto tumboni na kumzaa. Yeye ndio chanjo cha uhai wa mtoto kwa njia ya kimaumbile. Mama mzazi anahusika moja kwa moja katika ukuaji ya malezi ya mtoto tangu akiwa kwa tumboni hadi anapozaliwa.

Hii ni vifaa yaliyotengenezwa na kutumiwa katika nyakati za kale ambazo sasa vina thamani ya kihistoria kitamaduni au kisanaa.

Huyu ni mtu ambaye anafanya shughuli ya kunyunyizia dawa shambani ili kulinda mimea dhidi ya wadudu magonjwa au magugu. Dawa hizi zinaweza kuwa za kuua wadudu kuua magugu au kudhibitisha pangazi.

Hii ni sindano inayotoa kinga dhidi ya magonjwa matatu hatari ambayo ni surua matumbwimbwi na surua ya kijerumani, hutolewa mara mbili kwa watoto.

Mwanamke ambaye anapatiwa aina ya chanjo au dawa inayodungwa kwenye misuli ya bega, hasa kwenye misuli ya deltoid ambayo iko juu ya mkono karibu na bega.

Hapa ni jumba ambayo imelazwa watu wanaopata matatizo ya kiafya au hali yoyote, isiyo ya kawaida katika miili yao, akili au hisia.

Mtaalamu anayehusika na ukaguzi, matibabu, kinga na utafiti wa ugonjwa kwa wanyama kama vile ng'ombe, mbuzi, kuku, mbwa, paka na wanyama pori.

Hapa naona njia ambayo imekatika kwa sababu ya mfuriko wa maji na watu wengi ambao wanataka kuvuka hiyo njia na kuna mtu anawasaidia kuwabeba kwa mgongo na wanamlipa.

Picha maneno matatu measles , mumps na rubella . Hii chanjo inatolewa ili kumkinga mtoto dhidi ya surua, matubwitubwi na rubella , magonjwa matatu ya kuambukiza ambayo huweza kuwa hatari kwa watoto.

Njia au daraja lililonjengwa juu ya mto ili kuruhusu watu, magari au reli kuvuka kutoka upande mmoja adi mwingine bila kuingia majini.

Hii ni madini muhimu mwilini, yanasaidia kujenga na kudumisha mifupa na meno imara, pamoja na kusaidia kazi mbalimbali za mwili.

Hii ni aina ya Vitamin B9 inayosaidia kutengenezea cell mpya za damu na kuzuia kasoro za kuzaliwa kwenye ubongo na uti wa mgongo wa mtoto.

Hii ni chanjo ambayo hutolewa kwa sindano la kawaida. Hupendekezwa kwa watoto wadogo kuanzia umri wa miezi tisa hadi kumi na mbili kisha dozi ya pili baada ya miezi kadhaa au miaka.

Hii ni chanjo inayolinda dhidi ya magonjwa matatu muhimu, measles surua, matumbwitumbwi na rubela. Ni chanjo yenye lazima kwa watoto ama hutolewa kwa watoto kwanzia miezi tisa hadi kumi na mbili.

Hivi ni vitu vya zamani vya wamasai, vinaweza kujumuisha vitu vya kitamaduni na kihistoria ambavyo vimetumika kwa miaka mingi katika maisha yao ya kila siku.

Mtu ambaye anapewa sindano inayotumika kupitisha dawa ya chanjo mwilini ili kuchochea kinga dhidi ya ugonjwa fulani. Kwa kawaida chanjo huingizwa chini ya ngozi yenye misuli au wakati mwingine kwenye ngozi ya nyama.

Hizi ni dawa ambazo zimetengenezwa kwa mfumo wa mviringo au mstatili na huwa kiini cha dawa kinachotibu ugonjwa fulani.

Hii hapa ni sindano inayochomwa kwenye bega , sehemu ya juu ya mkono karibu na bega la nje, kwa ajili ya kutoa chanjo au dawa fulani, moja kwa moja kwenye misuli.

Hapa naona mwanamke ambaye anakaa kwa kitanda akiwa na mtoto yake ni kama amejifungua saa hivi na watu wa familia yake wamemfikia hapo hospitalini.

Hapa naona daktari akiwa na mwanamke mgonjwa na anaangalia maskio yake, nikama ako na shida hapo kwa masikio na anatoa kitu, anatumia kitu ambacho kinakaa kama kalamu ambayo ni nyeupe.

Iko ya maji mingi inayotokea kwa ghafla au baada ya mvua kubwa na kusababisha maji kuzidi kiwango cha kawaida hadi kuenea kwenye maeneo ya makaazi, mashamba, barabara au maeneo ya biashara ata nyumbani.

Mama na mtoto yake msichana wakiwa wanatoa maji kwenye eneo lao la nyumbani. Maji yamejaa hapo kwa nyumbani yao wanatoa kutumia ndoo.

Hapa naona mzee ambaye anavaa koti nyeupe, ambaye kuna vitu. Hiyo ni kama hizi ni dawa za zamani, ambazo watu wa zamani walikuwa wanatumia.

Hii ni aina ya Vitamini D inayojulikana kama pia cholicaliceferol ambayo husaidia mwili wako kunyoza calcium na kuimarisha mifupa na meno.

Hapa naona watu wawili daktari na mwanamke au msichana ambaye amekaa juu ya kitanda na daktari anamuuliza shida yake na vile anagonjeka.

Hii dawa ya mchanganyiko inayo tumika kutibu Malaria inayosababishwa na vimelea vya Plasmodium falciparum. Na dawa hii hujulikana pia kwa majina ya kibiashara kama Coartem.

Hapa naona watu wawili ambao wanakaa. Mmoja ni daktari na mwingine ni mgonjwa. Sasa daktari anamuuliza mgonjwa vile anataka kusaidiwa na mahali inamuuma.

Hapa ni mahali huduma ya matibabu ya meno bila malipo, inayoletewa kwa watu kwa lengo la kuboresha afya ya kinywa bila kuwatoza ada.

Huyu ni mtu ambaye anafanya kitendo cha kusafisha mikono kwa maji safi na sabuni ili kuondoa uchafu, vijidudu na kemikali hatari.

Hapa naona watu ambao wanafanya kitendo cha usafi , kusafisha mikono kwa maji safi na sabuni ili kuondoa uchafu , vijidudu na maambukizi yanayoweza kusababisha magonjwa .

Hii ni hali ambapo maji mingi yanatoka katika nyanzo ya maji kama mto, maziwa au bahari na kufunika ardhi kafu hasaa baada ya mvua kubwa au kupasua kwa bwawa.

Hizi ni vitu ama mti za zamani ambayo imewekwa mahali, na inatumika kama vitu za historia na kuangalia watu wa zamani vitu ambao walikua wanatumia.

Hii ni kifaa kinachotumika kunyunyiza dawa, mbolea ya maji au viua magugu kwenye mimea shambani, kifaa hiki ni muhimu sana katika kilimo cha kisasa kwa ajili ya kulinda mazao dhidi ya wadudu, magonjwa na kudhibitisha mimea inapata virutubishi kwa njia ya kunyunyizia.

Hii ni chanjo ya MMR Vaccine . Hii ni Rebulla, Measles na Muffs ambayo imekusanywa pamoja na inasaidiwa kudunga watoto wadogo kati ya miezi tisa na kumi na mbili.

Hii ni chanjo inayolinda dhidi ya homa ya manjano. Ugonjwa hatari unaosababishwa na virusi vinavyoenezwa na mbu.

Hii ni kitendo watu ambao wanadunga watu chanjo ya polio wanamwekea mtoto mdogo kwa kidole. Hiyo rangi inaonyesha kama huyo mtoto amepatiwa chanjo.

Hapa naona wanafunzi ambao wanafanya mazoezi ya vitendo vinavyofanyika maabara, hasa kwa wanafunzi wa sayansi kama kemia, fizikia, biolojia na masomo mengine yanayohitaji majaribio ya moja kwa moja.

Hii ni aina ya panzi wa jangwani ambaye hujulikana kwa uwezo wake wa kuhama hama kwa makundi makubwa na kuharibu mimea kwa kiwango kikubwa.

Hapa naona mama ambaye amejifungua mtoto. Yaani mwanamke aliyetoa uhai kwa mtoto kwa njia ya kawaida ya uzazi au kwa upasuaji. Mama huyu huitwa pia mama mzazi.

Hapa ni eneo dogo la makazi ambapo watu wachache hadi mamia wanaishi mara nyingi likiwa na jamii inayoshirikiana karibu

Hii ni kipindi ambacho dunia ilikuwanga na mlipuko wa ugonjwa wa Covid19 unayo sababishwa na virusi vya corona virus .Kipindi hiki kilianza mwishoni wa mwaka wa elfu mbili kumi na tisa na kuadhiri maisha ya watu duniani kote kwa njia mingi.

Hapa ni hali ambapo maji ya mvua, mto au mabwawa hujaa kupita kiasi na kusambaza kupitia njia kama barabara, mfereji au bafuni...

Hapa naona mwanamke ambaye ako hospitalini anafika kwa hospitali, daktari ya meno, analala kwa kitanda, na daktari pamoja na nurse yake anaangalia mdomo ya hiyo mwanamke kwangalia shida yake ama kung'oa jino.

Hawa ni watu ambao wanafanya vifaa vinavyotumika kusambaza vioevu kama dawa za kuua wadudu, mboleo ya majimaji au maji kwenye mimea, wanyama au nyuso mbalimbali.

Hii ni sindano inachomwa katika eneo la bega, hasa kwenye misuli ya deltoid . Sindano hii hutolewa kwa sababu mbalimbali ikiwemo chanjo, matibabu ya maumivu ya bega au kuingiza dawa fulani mwilini kwa njia ya misuli.

Ni kifupi cha maneno matatu Measles Mumps na Rubella . Hii ni chanjo inayotolewa ili kumkinga mtoto dhidi ya surua, matumbwatumbwa na rubella , magonjwa matatu kuambukizwa ambayo huweza kuwa hatari kwao.

Hapa naona askari ambao wako kwa jengo lililoharibika , hii ni jengo ambalo limepata uharibifu kubwa au limeporomoka kabisa kiasi kwamba side moja imeenda .

Hii dawa ya chanjo dhidi ya homa ya majano ama yellow fever . Chanjo hii hutolewa kwa sindano na hutengenezwa kwa kutumia virusi vilivyopunguzwa nguvu.

Hii ni choo kilichowazikwa matumizi ya watu wote katika maeneo ya hatari idara kama masoko, vituo vya mabasi , bustani mji , stesheni za treni na maeneo ya kukaa.

Hii ni dawa ya homa ya manjano, homa ya manjano ni ugonjwa wa virusi inayosababishwa na mbu wa jenasi, jina lake limetokana na dalili ya njano kwenye ngozi ya macho.

Kuna mtu ambaye anafanya shughuli ya kueka dawa maalumu kwenye mimea ili kuzuia au kutibu ugonjwa, wadudu waharibifu na magugu. Kunyunyuzia kunaweza kufanywa kutumia sprayer ya mkono.

Ni chanjo inayolinda dhidi ya homa ya manjano, Yellow fever . Ugonjwa hatari unaosababishwa na virusi vinavyoenezwa na mbu. Ugonjwa huu hupatikana zaidi katika maeneo ya afrika, amerika na kusini mwa sehemu za...

Hii ni mimea ya asili inayotumiwa na jamii ya umaasai kwa ajili ya tibu na kinga ya magonjwa mablimbali, wamaasai wamekuwa wakitumia tiba hizi kwa karne nyingi kama sehemu ya maisha yao ya kila siku wakiamini kuwa mimea ina nguvu ya kuponya mwili na kuimarisha afya.

Hizi ni viturubisho vilivyotengenezwa ili kumpatia mwili vitamini zinazohitajika kwa afya bora, hasa pale ambapo chakula cha kawaida hakitoshelezi mahitaji.

Hii ni aina ya vitamini D ambayo ni muhimu sana kwa ukuaji wa mfupa meno na kinga ya mwili. Moja kati ya aina mbili kuu za vitamin D ingine ikiwa ni vitamin D two .

Hapa naona watu wawili, mama ambaye amejifungua na mtu ambaye amekaa karibu naye. Ni kama ni baba ya huyu mtoto, anamshika mtoto wake mdogo na ni kama ana furaha sana kwa kupata huyu mtoto.

Hapa ni hospitali kituo cha afya kinachotoa huduma maalum za matibabu na utunzaji wa meno hizi na mdomo kwa ujumla. Hapa ndipo watu huenda kwa matatizo yanayohusiana na meno kama maumivu, kuoza, kung'oa, kusafisha au kuweka meno.

Hii ni hali ambapo gari kubwa la mizigo, lori, limewaka moto, iwe kutokana na ajali ya barabarani, hitilafu ya mfumo, umeme, uhojaji wa mafuta au mlipuko wa mizigo linalobeba.

Hii ni chanjo ya homa ya manjano, yellow fever , iliyotengenezwa kwa virusi vilivyopunguzwa nguvu, ambavyo vimeandaliwa na kuekewa viwango vya hudumu.

Hili ni jengo ambalo limeharibiwa vibaya kiasi kwamba liwezi kutumika tena. Kama kawaida uharibifu huu unaweza kuwa wa sehemu ndogo au kubwa. Linakaa ni kubwa, na mara nyingi hutokana na majanga kama vile matekeo ya ardhi, matetemeko ya ardhi, mabomu au vita na kadhalika.

Huyu mtu ni mhudumu wa afya ambaye anahusika na utoaji wa chanjo ya polio kwa watoto. Kazi yake ni kuhakikisha kuwa mtoto, watoto wanapokea chanjo kwa njia salama na sihihi ili kuwakin, kuwakinga dhidi ya ugonjwa wa kupooza.

Hapa naona mwanamke au mama ambaye analala kwa kitanda na daktari ya meno anaangalia au kung`oa meno ambayo ilikua inamuuma huyu mama .

kwa hii picha, naona mwanamke ambayo anatayarisha sindano au anatayarisha dawa yake, ni kama ana mgonjwa na anataka kumpea dawa ama kumdunga sindano.

Hii ni chumba cha darasa. Ni sehemu iliyo andaliwa kwa ajili ya kufundisha na kujifunza, ikiwa na mpangilio wa viti na meza zilizopangwa kwa usawa ili wanafunzi waweze kumwona na kumsikiliza mwalimu vizuri.

Chanjo ya MMR ni chanjo muhimu inayolinda dhidi ya magonjwa matatu hatari. Surua, matumbwitumbwi na rubela. Magonjwa haya huambukizwa kwa urahisi kutumia hewa au kuguzana na mtu aliyeambukizwa.

Hii ni chanjo ya kinga inayolinda dhidi ya magonjwa matatu muhimu amabyo ni ,surua, matumbiwtumbwi na rubela. MMR ni kifupi ya majina ya magonjwa kwa haya kwa kingereza. Chanjo hii hutolewa kwa watoto wadogo waliosehemu ya ratiba ya chanjo katika vituo vya afya.

Hii ni nyumba inayokuwa kwenye moto, hii ni hali ya hatari ambapo moto kubwa umeenea ndani au nje ya jengo na unaweza kusababisha uharibifu mkubwa ,vifo au majeraha ikiwa hautazimwa kwa haraka.

Hapa naona mwanamke na daktari , ambao wanakaa pamoja na daktari anaangalia masikio ya mwanamke, ni kama huyo mwanamke ako na shida ya masikio .

Hapa naona wanajamii ambao wanapita hali mbaya juu ya kukosa au ukosefu wa maji, wamekusanya hapa kwa kuchota maji kwa mfereji mmoja .

Hii ni watu ambao wanafanya mchakato wa kuondoa taka , vumbi, uchafu na vitu vinavyosababisha magonjwa au kuharibu mandhara ya eneo fulani.

Ni dawa ambayo imetoka kwenye ZEPHANIA LIFE HERBAL CLINIC . ZEPHANIA LIFE HERBAL CLINIC ni kliniki inayojishughulisha na matatizo ya nguvu za kiume na magonjwa sugu ikitumia dawa za asili zinazotokana na mimea na matunda.

Hapa naona mwanamke ambaye anaka ni kama amejifungua sasa hivi na amejifungua au akazaa mapacha au twins na nurses wako na watoto wanamsaidia mama.

Hii ni aina ya panzi wanaoweza kuishi pekee yao au kwa makundi madogo lakini wanaoongezeka sana muda makundi makubwa yanayotupwa pamoja na kuharibu mazao kwa kiwango kikubwa.

Hii hali ni hali ambapo mvua hupita hali ya kawaida na kujaza barabarani na magari na watu hukua shida kupita hiyo barabarani.

Hii ni chanjo ya kinga inayolinda dhidi ya magonjwa matatu hatari kuambukiza, measles, mumps, rubella chanjo hii ni ya mchanganyiko na hutolewa hasa kwa watoto ili kuzuia mlipuko wa magojwa haya ambayo yanaweza kusababisha madhara makubwa ya kiafya.

Hapa naona mwanamke mgonjwa ambaye analala kwa kitanda, amefika kwa daktari ya meno, ni kama anamsaidia kusafisha au kung'oa ama hata kumwekea jino.

Hapa naona watoto wadogo ambao wanaosha mikono yao , ili kutoa uchafu kwa mkono ama hatari inaeza kuwa kuosha mkono kwa sababu kuna kemikali au kitu ingine kwa mkono .

Hii ni hali ambapo kijiji kinakosa au kinapata kwa wa shida upatikanaji wa maji safi na salama, na sababu inaweza kuwa ukame au mvua kidogo kwa muda mrefu.

Hawa ni wataalumu wa afya wanayobobea katika kutibu kurekebisha na kuzuia matatizo ya meno hizi na sehemu nyingine za kinywa.

Hapa naona mtu ambaye anatumia matumbwi kuhama, matumbwi ni chombo kinachotengenezwa kwa ajili ya kusafiri juu ya maji ikiwa kidogo kuliko meli.

Hapa naona watu wawili mojawapo ni daktari na mwingine ni mgonjwa .Daktari anaangalia mgonjwa macho yake ili kuona kama iko na shida.

Hapa naona daktari na mgonjwa. Daktari huyu ni daktari wa meno anayebombea katika kutambua, kutibu na kuzuia magonjwa na matatizo ya meno hizi na sehemu ya mdomo kwa jumla.

Hii ni aina ya sindano ya chanjo au dawa inayodungwa kwenye misuli ya juu ya mkono hasa sehemu inayoitwa deltoid na njia hii ya kudunga inaitwa dental masculine injection

Hapa naona mama ambaye anasimama kwenye msitu ambaye hakuna hata mtu. Na vile inaonekana ni mahali ambapo mvua haijanyesha karibuni na kuna njaa huko.

Hii ni chanjo ya mchanganyiko inayotolewa kwa sindano tayari kwa ajili ya kuzuia, kupinduliwa ,kuugua na rebula. Imetengenezwa na Serum Institute of India na hutumika zana katika programme ya chanjo duniani kote.

Hapa naona wanawake wanne ambao wamebeba mitungi juu ya kichwa yao, inaonyesha hali ya hawa jamii na vile wanakosa maji ya hata kukunywa na kupikia chakula ndo wanaenda kwa mto wanabeba mitungi kwa kichwa na wanatafuta maji.

Hapa naona daktari ambaye anatengeneza dawa au sindano yake ni kama anataka kutibu au kumpatia mtu sindano ama kumdunga huyo mgonjwa sindano.

Hii ni hali ambapo maji kutoka mtoni yanavuka au kumwangikia kwenye barabara. Mara nyingi hutokana na mvua kubwa, mafuriko au mto kujaa kupita kiasi.

Huyu ni mtu ambaye anafanya shughuli ya kunyunyunyizia dawa au turubisho kwenye mimea shambani ili kuzuia au kutibu magonjwa wao wadudu waharibifu au kuongeza ukuaji wa mazao.

Hapa naona mtu ambaye anatumia kifaa kinachotumika kurusha au kunyunyizia gesi la machozi ili kuwatawanya watu au kudhibiti

Hii ni dawa muhimu sana kwa mwili wa binadamu. Inahusika hasa katika kutengeneza haemoglobin ambayo ni sehemu ya chembe chembe nyekundu za damu inayobeba oxygen kutoka kwenye mapafu hadi sehemu zote za mwili.

Hapa naona wanawake wawili ambao wako kwa hospitalini. Ni kama ni nurses wakona mtoto mdogo ambao mama amejifungua tu sasa ivi na ni mdogo sana. Wanampatia kile ambayo anahitaji.

Hii ni chumba au sehemu maalumu iliyotegwa kwa ajili ya kulaza au kutunza wagonjwa wanaohitaji maangalizi wa muda mrefu au wa karibu.

Huyu ni mtaalumu wa tibu aliyetimiwa masomo ya udaktari na mwenye jukumu la kutibu magonjwa, kutoa ushauri wa kiafya na kuzuia kuenea kwa magojwa.

Hapa naona mtu ambaye anafanya mchakato wa kuondoa madowa rangi ya manjano au uchafu kwenye meno ili kuyafanya yawe meupe na kung'aa zaidi.

Hapa naona mtu ambayo ako kwa kitengo cha uangalizi maalum. Hapo ni sehemu maalum katika hospitali unayotolewa kwa wagonjwa waliokua katika hali mahututi au wanaohitaji uangalizi wa karibu na mashine za matibabu.

Hapa naona watoto wadogo watatu ambao wanavaa sare ya shule ama wako shuleni wako kwa laini na wanongoja hao watoto wengine wamalize kutumia mfereji na wao wachote maji yao wakunywe.

Hii ni mfuriko. Mfuriko ni hali ya maji ya mvua kupita kawaida ama ya mto na mara mingi husababisha ajali na watu hukwanga na shida mingi kama maji kujaa kwa nyumba au boma zao.

Naona mtoto ambaye anasimama kwa jengo lililoharibiwa kwa kiwango kikubwa, takriban asilimia themanini ya muundo wake wote umeangamia au kushindwa kutumika.

Hiii ni vitu iliyotenegenezwa na kutumika zamani sana na mara nyingi vina dhamani ya kihistoria, tamaduni au vya ukumbusho.

Ajali hutokea wakati maji mengi yanayotiririka au kukusanyika kwenye eneo la kazi na kusababisha kujaa kwa maji ndani ya nyumba au katika viwanja vya nyumba,

Hii ni chanjo ya MMR, chanjo ya mchanganyiko inayotolewa ili kumkinga mtoto dhidi ya magonjwa haya measles and mumps and rebulla .

Hii ni aina ya dawa ya antibiotiki inayotumika kutibu maambukizi ya bacteria katika sehemu mbalimbali za mwili dawa hii hupatikana kwa mfumo wa vidonge , syrup au sindano.

Hii ni dawa ya kuondoa sumu au taka mwilini, njia ya asili au kwa msaada wa lishe, imani au matibabu maalum. Lengo kuu la DETOX ni kusaidia mwili kuwa na afya bora.

Hii ni kifurushi cha virutubisho vya msingi vinavyotumiwa kwa afya bora ya mwili kuimarisha kinga, kuongeza nishati au kusaidia malengo ya kiafya kama kujenga misuli, kupunguza uzito na kuongeza nguvu za mwili.

Hii ni dawa ya vituritisho vya ion inayotumika kutibu au kuzuia upungufu wa damu unaosababishwa na ukosefu wa chuma mwilini.

Hii ni chapa ya pedi zinazotumiwa na wasichana na wanawake wakati wa hedhi ilikusaidia kunyonya damu ya hedhi na kudumisha usafi, faraja na ujasili wakati wa kipindi hicho cha.

Hapa naona daktari ambaye anamuonyesha au kumwambia mgonjwa wake njia ya kutengeneza au kujitibu au vile inawekwa hiyo jino. Ni kama mgonjwa akona shida kwa meno.

Hii ni dawa ya kundi la antibiotiks inayotumika kutibu maambukizi ya bakteria katika mwili. Ya kundi la macrolides inafanya kazi kwa kuzuia bakteria kuzaliana.